Elimu ni muhimu sana, inasaidia watoto kupata busara, na kuweza kuwa watu wazuri katika nchi. Hapa tunaona zile alphabet ambazo watoto wa chekechea wanaweza kusoma, ili waweze kuendelea katika masomo yao.

Hii ni aina mbalimbali ya magari. Kuna gari linaloitwa lori. Lori imebeba mchanga. Mchanga uliobebwa ni mzito. Gari la moshi linapita kwenye reli. Gari la moshi lina mabweha mengi. Baiskeli linabeba mizigo. Mwendeshaji wake amekanyaga pedali. Baiskeli hii inaendeshwa vizuri.

Mashule mengi unapata hayajapangwa kwa utaratibu ama usafi, shule hii inaonekana kwa umbali kwa kuvutia mtu, unaweza kupeleka mtoto asomee huko, kwa sababu ni safi na liko na utaratibu mzuri na limewekwa vyema na limetunzwa vizuri.

Miti ni muhimu sana. Miti lazima yashughulikiwe na yamwagiwe maji na yalindwe kwa sababu miti inapoisha utapata hatutapata mvua ama maji. Unapata watu wanajaribu kuyakata sana kutafuta makaa na pia kuyauza kama viti ama meza. Tuweze kulinda miti yetu.

Kila nchi ina aina yake ya bendera. Punde unapoenda nchi yoyote lazima uweze kuheshimu bendera hiyo, kikingi hii ya bendera haina, haijawekwa bado inangoja wakati mzuri ili waweze kupeperusha bendera.

Shule ni muhimu sana katika maisha ya binadamu. Shule hii imechorwa wanyama. Inamaanisha kuwa ni shule ya chekechea. Watoto wanaenda huko wanaweza kusoma na kupata hekima kuu ili waweze kusaidika kimaisha.

Hawa ni wanariadha na walemavu mbalimbali wanaopita mbele ya jukwaa wakiwa wamebeba bendera la Kenya ili kuonyesha watu ambapo walipotoka na huu unakaa uwanja wa wachezaji kama unavyojulikana kama olympics .

Tunaonyeshwa kuhusu umuhimu wa maji, ambapo tutakapopata maji na tunaweza kutumia maji wapi na pia jinsi tunavyoweza kuweka maji ili wakati ukame unapokuja, hatutakosa maji.

Hawa ni wachezaji wa kikundi cha kupigana, wamekusanyika na Mike Sonko ambaye alikuwa gavana wa Nairobi miaka kadhaa iliyopita. Watu hawa wanakaa kuwa wamejitayarisha kwenda kupigana na kufurahia kuwa wameweza kutana na Sonko.

Huyu ni Samson Ojuka, mwanariadha mlemavu ambaye ni mkenya amezaliwa April tarehe kumi na tatu. Yeye hukimbia mita 100, 200 na pia kuruka mbali.

Hii ni mlango ya darasa la kwanza C cha mwalimu Agnes na amewakaribisha wote, kuingia kwenye darasa ili waweze kusoma na kusaidia watoto kuweza kujua masomo zaidi.

Huyu ni mwanariadha mlemavu ambaye ako kwenye mashindano ya kuendesha baiskeli. Anaonekana kwenda kwa kasi ili aweze kufika mwisho na kumaliza na kupata ushindi.